Katika picha hii tunaona meza nyeupe, safi na yenye nafasi, alama ya mpangilio, mwanga wa mazingira ya kazi na tija. Juu ya meza hiyo kuna tarakilishi nne zimepangwa kwa mpangilio mzuri. Huenda ni laptops ama desktops . Pia tunaona vitabu pale kando yake.